Eneo lililoadhiriwa vibaya na mafuriko. Maji ya kahawia yamefurika, yakifunika sehemu kubwa ya chini ya nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao. Nyumba hizo zinaonekana kuwa zimejengwa kwa mtindo wa ghorofa zikiwa na nguzo za mbao zinazozishikilia.

Daktari mweusi amevaa koti jeupe la daktari na shati jeusi ndani. Amesimama karibu na kitanda cha hospitali na vifaa vya matibabu, ikiwemo mashine ya kupumua. Anashikilia kifaa cha kijani kibichi kinachofanana na begi la ambu akioonekana kukieleza au kukitumia.

Kituo cha kuchota maji katika eneo kame au la kijijini. Jengo dogo la samawati na nyeupe linaonekana likiwa na mabango yenye nembo za mashirika labda yaliyo mfadhili wa mradi wa maji. Wanawake kadhaa wanaonekana wakichota maji kwa kutumia mikebe au vyombo vya manjano, huku wengine wakiwa wamesimama karibu.

Wataalamu watatu wa afya wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji au eneo la matibabu. Wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji, barakoa na kofia za upasuaji kuonyesha mazingira safi na salama. Mmoja wa madaktari yuko mstari wa mbele akifanya kazi huku wengine wawili wakionekana nyuma yake wakionyesha ushirikiano katika shughuli za kimatibabu.

Mikono ya mtu ikishika chupa nyeupe ya dawa, na karatasi yenye maelezo, labda rekodi ya matibabu au maagizo ya dawa. Mikono inaonekana giza, na mtu huyo amevaa nguo za mikono mirefu za rangi ya zambarau.

Mikono ya mtu ikinawa, ikiwa imejaa povu jeupe kutokana na sabuni na maji, inaonekana kama ni mikono inasuguliwa, ikisisitiza umuhimu wa kunawa mikono vizuri kwa ajili ya usafi.

Wataalamu wa afya au mifugo wakichukua sampuli kutoka kwa ng'ombe, mtaalamu mmoja amevaa suti kamili ya kinga, barakoa ya gesi, na glavu, na anaonekana akitumia kijiti maalum kuchukua sampuli kutoka puani mwa ng'ombe.

Barabara iliyofurika maji ya mvua, labda kutokana na mvua kubwa. Magari kadhaa yanaonekana yakipita kwenye maji hayo, yakinyunyiza maji pande zote. Kuna pikipiki tatu, magurudumu na gari la samawati likipita katikati ya maji.

Uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko au maporomoko ya udongo. Barabara au daraja limekatika likiacha shimo kubwa lililojaa matope na maji yenye rangi ya kahawia. Kiasi kikubwa cha udongo, matawi ya miti na uchafu mwingine umejikusanya pande zote za eneo lililoharibika.

Wanawake wawili katika mazingira yanayoonekana kama hospitali au kliniki. Mwanamke mmoja mwenye nywele fupi na amevaa sweta nyeusi juu ya nguo ya rangi ya dhahabu anashikilia kifurushi cha vitu mbalimbali ikiwemo nguo na blanketi.

Mwanamke aliyevaa vazi refu jeusi akisimama katikati ya eneo kame na lililokauka. Udongo una rangi nyekundu na kuna mimea michache iliyokauka na miti isiyo na majani iliyonyauka. Chini ya miguu ya mwanamke huyo na kumzunguka, kuna mifupa mingi na mizoga ya wanyama ikiashiria ukame mkali na upotevu wa maisha ya wanyama.

Mwanamke labda mzee akifungua nguo au akichota maji kutoka kwenye tanki au chombo cha maji kilichojengwa kwa saruji. Amevalia kitambaa cha rangi ya zambarau kichwani na nguo ya kijani kibichi. Anaonekana akitabasamu na kutazama camera akionyesha uchangamfu licha ya shughuli anayoifanya.

Mtu mzima akipokea chanjo au sindano. Mtaalamu wa afya anaonekana akichoma sindano kwenye mkononi wa juu wa mtu huyo ambaye ni kipara. Mkono mwingine wa mtaalamu anatumia pamba kusafisha eneo la sindano. Watu wengine wanaonekana wamesimama nyuma wakiashiria kuwa Kuna shughuli ya chanjo au matibabu inayoendelea kwa watu wengi.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga, barakoa ya gesi, miwani ya usalama, na glovu za kijani, akiwa amechuchumaa ndani ya ghala au bohari. Amevalia pia kifaa cha kuunganisha mikanda ya usalama chenye rangi nyekundu.

Eneo la maafa, labda baada ya jengo kuporomoka, au tetemeko la ardhi. Watu kadhaa wanaonekana wakichimba na kutafuta kati ya vifusi na mabaki ya jengo, wengine wamevaa sare za uokoaji na kofia ngumu, kuashiria kuwa ni timu za uokoaji.

Muuguzi au mtaalamu wa afya akimtunza mtoto mchanga aliyelazwa kwenye chumba cha watoto wachanga hospitalini. Muuguzi ameinama na anaonekana kumrekebisha mtoto au kumfanyia huduma flani. Nyuma yake kuna vifaa mbalimbali vya hospitali, ikiwemo mashine na chupa za dripu .

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga, glavu ya samawati na buti nyeusi, akinyunyizia dawa kwenye mimea shambani. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa chenye rangi ya chungwa mgongoni, ambacho kimeunganishwa na bomba na pua ya kunyunyizia aliyoishika mkononi.

Mwanamume akifanya mazoezi ya viungo labda katika kituo cha afya au hospitali kwa kutumia mashine maalum ya kusaidia kukuza misuli ya mikono. Amevaa shati la rangi ya zambarau na anaonekana akijitahidi. Nyuma yake kuna mtu mwingine aliyevaa sare ya samawati labda mtaalamu ya mazoezi ya viungo au nesi akimwangalia.

Mwanamke wa makamo, amevaa barakoa ya samawati, miwani na kitambaa cha zambarau kichwani, akipokea sindano begani kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu huyo amevaa nguo ya samawati na anaonekana akimchoma sindano begani mwa mwanamke huyo.

Chungu cha udongo chenye rangi ya kahawia na nyeusi na michoro ya mistari kikitoka moshi mweupe. Moshi unapaa juu kutoka ndani ya chungu, ikionyesha kuwa kuna kitu kinachochomwa au kuunguzwa ndani yake. Nyuma ya chungu kuna vitu vingine vinavyoonekana kama asili ya jadi au vya kitamaduni, ikiwemo shanga.

Tukio la chanjo au huduma za afya. Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti chekundu na amevaa barakoa, akipokea sindano kwenye mkono wake kutoka kwa mwanamke mwingine, aliyevaa kofia ya samawati, shati la samawati na sketi ya kijivu.

Watoto wawili wakichota maji kutoka kwenye chanzo kinachoonekana kuwa si salama. Maji yanaonekana machafu na yana uchafu mwingi. Mtoto mmoja anaonekana akijaribu kujaza chombo cheupe, huku mwingine akimtazama.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari aliyevaa kinyago, miwani maalum na glavu, anaonekana akitumia kifaa cha mwanga kwenye meno ya mgonjwa. Mgonjwa mwanamke amevaa miwani ya kinga ya rangi ya machungwa, ikionyesha kuwa anapokea matibabu ya meno kama vile kujaza meno au matibabu mengine yanayohitaji mwanga maalum.

Kliniki ya meno ambapo mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti cha meno akifanyiwa matibabu. Daktari wa meno amevalia nguo ya samawati, barakoa, glovu na miwani maalum ya kukuza na anaonekana akitoa ishara.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya meno. Daktari amevaa koti jeupe, barakoa, glavu na kofia ya samawati, akionyesha taaluma. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na amevaa miwani maalum ya kujikinga, huku daktari akitumia vifaa vya meno kumtibu.

Mwanamume anayeweza kuwa mtaalamu wa afya, akiwa amevalia koti jeupe la maabara na maski ya uso, akimchoma sindano begani mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha mbao. Karibu nao kuna kisanduku kikubwa cha rangi ya samawati kinachofanana na fridge ya kubeba chanjo.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa. Maji ya kahawia yamefurika maeneo makubwa yakifunika ardhi na kufikia hadi kwenye nyumba. Baadhi ya nyumba zina paa za bati za rangi ya kutu na nyingine zinaonekana kuwa zimeathiriwa na maji.

Mwanamke anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya, akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya viungo kwenye mkeka wenye rangi mbalimbali. Mwanaume huyo anaonekana akijaribu kuinuka au kusongea huku mwanamke akimshika mgongoni kumsaidia.

Mtoto mdogo, labda msichana, akifanya mazoezi ya kutembea, akisaidiwa na watu wazima wawili, na vifaa maalum vya kusaidia kutembea. Mtoto amevaa nguo ya rangi ya waridi na anatabasamu kwa furaha.

Mafuriko makubwa barabarani, ambapo maji mengi ya kahawia yamefunika barabara. Kuna magari kadhaa na watu wakijaribu kupita kwenye maji hayo. Mbele kabisa kuna mwanaume amevaa kofia ya pikipiki akitumia pikipiki ya samawati kupita kwenye maji.

Wodi ya hospitali yenye wagonjwa kadhaa. Mgonjwa aliye mbele amelala kitandani, amefunikwa na shuka nyeupe na mguu wake unaonekana kuwa na jeraha au kufungwa bendeji. Wagonjwa wengine na watu wanaoonekana kuwa wageni au wahudumu wako katika wodi na ishara za hospitali zinaonekana nyuma.

Wahudumu kadhaa waliovalia suti nyeupe za kujikinga na glavu nyekundu wakishughulikia tukio la maafa au usafi wa mwili. Mmoja wao amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa cha rangi ya samawati na manjano mgongoni na anatumia bomba kunyunyizia kitu kwenye kinachoonekana kama mwili uliofunikwa au jeneza.

Mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kutumika katika mila za kitamaduni au uganga. Kuna viungu vya udongo, mabuyu yaliyopambwa kwa shanga, na chupa mbalimbali zenye vimiminika au poda. Pia kuna vitu kama ganda la konokono na bakuli kubwa jekundu lililojaa vitu vingine visivyoeleweka vizuri.

Mazingira ya matibabu au kampeni ya afya, ambapo mtoto mchanga anapata huduma. Mtaalamu wa afya, aliyevaa koti jeupe anaonekana akimchoma sindano au kumpa dawa mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama yake.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vilivyo tandazwa kwenye kitambaa cheusi na chekundu kilichowekwa chini. Vitu hivyo ni pamoja na mayai, chupa ya maji, vitu vinavyo fanana na mizizi au dawa za kiasili, na sahani kadhaa zenye vitu mchanganyiko kama vile majibu, vifuniko vya chupa, na mabaki mengine yasiyo eleweka.

Mazingira ya kliniki ya rununu au kambi ya matibabu. Daktari aliyevaa koti jeupe na kifaa cha mwanga kichwani anaonekana akimweleza mgonjwa mwanamke kuhusu kifaa cha matibabu anachokishikilia.

Mwanamke mweusi ambaye anaonekana kuwa mama mpya, amelala kitandani hospitalini. Ana nywele fupi zenye rasta nyekundu na amevaa gauni la hospitali. Anamshikilia mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi jeupe na samawati, akiwa amevaa kofia ya rangi ya zambarau nyepesi.

Kituo cha maji kinachoitwa Boya Water Project kiosk No Five . Mwanamke amevalia nguo ya kijani na anajaza maji kwenye vyombo vya manjano kutoka kwenye bomba. Mwanaume amevalia shati jeusi na barakoa amesimama karibu, akishikilia chombo kingine cha maji.

Daktari wa meno ambaye ni mwanamume mwenye kipara akimhudumia mgonjwa wake ambaye ni mwanamke. Daktari amevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya kijani kibichi na glavu nyeupe akitumia vifaa vya meno kumchunguza mdomo wa mwanamke aliyelala kwenye kiti cha meno.

Tukio la chanjo au huduma ya afya kwa mtoto mchanga. Mwanamke ameketi na amembeba mtoto mchanga aliyevaa kofia nyekundu na amefunikwa blanketi. Mwanamume anayeonekana kuwa mhudumu wa afya amevaa fulana ya njano iliyo na mikono yenye nembo.

Chupa nyeupe yenye mfuniko mweupe, ikiwa na lebo ya rangi ya kijani iliyoandikwa Ngiri Sugu. Hii inaashiria ni dawa au bidhaa ya kutibu Ngiri. Chupa imewekwa juu ya sehemu nyekundu, labda meza au kitambaa.

Mwanaume akitembea kwenye maji yaliyotuwama, yanayo onekana kama eneo lililo furika au ambalo lina maji mengi. Amevaa fulana ya njano yenye mistari ya samawati, shati la mikono mifupi, suruali ya kijivu na buti nyeupe.

Mwanamke mjamzito amelala chali juu ya mkeka wa nyasi au mkeka wa kitamaduni. Mtu mwingine, ambaye anaonekana kama mhudumu wa afya au mkunga wa jadi, anashika tumbo la mwanamke huyo, labda akimchunguza au akimpatia huduma ya ujauzito.

Wataalamu wa afya watatu wakimuhudumia mwanamke mzee. Mtaalamu wa kwanza amevalia fulana nyeupe yenye maandishi world hearing day na glavu nyeupe. Anaonekana akitumia kifaa cha kusafisha sikio la mwanamke mzee.

Muuguzi au mtaalamu wa afya akiwa amevaa sare nyeupe, akichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mgonjwa. Mgonjwa mwanamke anaonekana amekaa nyuma, akivutwa kidole kuelekea mbele huku akichukuliwa sampuli.

Duka lililojaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo chupa nyingi za rangi tofauti zilizojaa vimiminika au poda, zimepangwa kwenye rafu nyeupe. Kati ya rafu hizo, kuna rundo la vyombo vikubwa vya plastiki.

Mkono ulioshika chupa mbili ndogo za dawa zinazoonekana kuwa za miti shamba au dawa za jadi. Chupa moja ina lebo yenye maandishi mekundu na nyingine nyeupe. Pembeni kuna pakiti ndogo ya plastiki yenye vidonge vichache na karatasi ya manjano, inayoonekana kuwa kijitabu au maelezo yenye maandishi Emmanuel Herbal Clinic Immune Booster.

Mtaalamu wa afya, aliyevaa koti jeupe akimpa mtoto mchanga chanjo. Mtoto amebebwa na mwanamke, labda mama yake ambaye anaonekana akimwangalia mtoto wake. Wote wako ndani ya chumba kinachoonekana kama kliniki au kituo cha afya, chenye mabango au chati kwenye kuta yao.

Mtu aliyelala au kukaa kwenye kitanda kilichofunikwa na nguo nyekundu na nyeusi akiwa amezungukwa na vitu vingi vinavyoonekana kutumika katika shughuli za kimila au uganga. Vitu hivyo ni pamoja na pembe za wanyama, chupa za kiowevu, vitabu, kioo kidogo, mbegu na vitu vingine visivyoeleweka.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume, wakikagua mfumo wa choo unaonekana kuwa wa kisasa au wa majaribio. Mwanaume aliyevaa suti ya samawati yuko akionyesha jinsi mfumo huu unavyofanya kazi, labda akimimina maji au akifanya maonyesho ya matumizi.

Mwanaume amevaa vazi maalum la kujikinga lenye rangi ya samawati, kofia nyekundu, barakoa ya kinga usoni na glavu za kijani. Ameshika kifaa cha kunyunyizia dawa, ambacho kinatoa moshi mweupe mzito.

Vifaa vya matibabu vilivyopangwa kwenye sehemu yenye rangi ya samawati. Vifaa hivyo ni pamoja na sindano iliyolala mbele, chupa mbili ndogo za dawa na chupa moja ndefu ya kioo nyuma.

Mtu labda mganga wa jadi au mtaalamu wa tiba asilia, ameketi chini ya ardhi akifanya shughuli za kimila. Mtu huyo amevalia vazi lenye michoro ya kiafrika ya rangi nyekundu na nyeupe. Mikononi mwake amevaa bangili nyingi za chuma.

Mwanamume ameketi akipokea sindano mkononi mwake kutoka kwa mhudumu wa afya. Mwanamume huyo amevaa fulana ya kijani na barakoa ya samawati na anaonekana kutazama chini kidogo. Mhudumu wa afya ambaye amevaa sare ya samawati na barakoa, anashikilia sindano na pamba, akimpa mwanaume huyo chanjo au matibabu.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, akiwa ameunganishwa na vifaa vya matibabu. Wauguzi wawili, mmoja mwanaume na mwingine mwanamke, wanamwangalia mgonjwa na pia wakitumia vifaa vilivyo karibu naye.

Eneo la ajali mbaya barabarani. Lori la kubebea mafuta limeanguka upande wake likiwa na maandishi juu yake na moshi mzito mweusi unapaa angani ikionyesha kuwa kuna moto mkubwa. Watu wengi wamekusanyika kutazama tukio hilo na baadhi yao wamebeba simu wakipiga picha au video.

Mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kuwa vya kitamaduni au vya jadi, labda vinavyotumika katika shughuli za kienyeji au za kimila. Kuna kubuyu kikubwa chenye shingo ndefu na mapambo ya shanga nyekundu na nyeusi, pamoja na vitu vingine kama chupa za plastiki zenye kofia za kijani na samawati na kopo kubwa lenye shanga zinazofanana na zile za kibuyu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha samawati, akishika mtoto mchanga aliyefungwa kwa kitambaa cheupe au chepesi, mwanamke huyo amevaa gauni la hospitali la rangi ya samawati. Anaonekana akimwangalia mtoto wake kwa upendo.

Mtu mmoja akiwa amevaa barakoa na koti jeupe, akipulizia dawa kwa kutumia kifaa kinachofanana na pampu. Anaonekana kuwa katika eneo lenye rundo la vitu vingi, baadhi vikiwa vimefunikwa kwa turubai za rangi tofauti na vingine vikiwa ndani ya masanduku ya mbao yanayoonekana kuwa yamebeba mazao kama vile boga.

Vifungashio vitatu vya dawa inayotumika Kuzuia surua, matumbwi tumbwi na rubela. Kifungashio kimoja kimesimama wima juu ya jukwa jeupe lenye umbo la pembe sita, huku vingine viwili vikilala chini karibu nacho.

Eneo lililoathiriwa na nzige wengi wanaoruka hewani, wakiunda wingu kubwa. Wanaume wawili wanaonekana katikati ya kundi hilo la nzige, wakionekana kujaribu kuwafukuza au kuwaondoa eneo hilo.

Mwanamke muhudumu wa afya aliyevaa glavu na shati jeupe, akimuhudumia mwanamke mzee kwa kifaa cha uchunguzi wa sikio. Inaonekana kama anapima usikivu au kutoa matibabu ya sikio. Wanawake wengine pia wanaonekana nyuma.

Daktari wa kiume akiwa amevalia koti jeupe la daktari na tochi kichwani, akizungumza na mgonjwa wa kike ambaye anaonekana nyuma ya kichwa chake. Daktari anaonekana akimuelezea jambo fulani monjwa, akiwa ameinua mikono yake na kushikilia kalamu.

Mikono ya mtu ikishika au kuonyesha pakiti kadhaa za taulo za kike. Pakiti hizo zinaonekana kuwa za chapa tofauti au aina mbalimbali. Hii inaweza kuwakilisha mada zinazohusiana na afya ya wanawake, usafi wa hedhi au msaada kwa wasichana.

Chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kinywaji chenye rangi nyekundu au kahawia. Nyuma yake kuna vitu mbalimbali vinavyoashiria tamaduni au mila, kama vile vibuyu vilivyopangwa na shanga na vitu vingine visivyoeleweka. Inaonekana kama mahali pa ibada au duka la dawa za asili.

Mikono na magoti ya mtu, ambayo yanaonekana kuwa na vipele au majipu mengi yenye rangi nyeusi, vinavyoweza kuashiria hali ya ngozi au ugonjwa. Sehemu ya miguu na mazingira ya chini ya mtu huyo yanaonekana pia.

Kundi la watu wanane wakiwemo maafisa wa polisi na raia wote wakiwa wamevalia barakoa za uso. Wamesimama nje ya jengo labda ofisi ya serikali. Katikati kuna maafisa wawili wa polisi, mmoja amevaa sare ya samawati na mwingine sare ya khaki wote wakiwa na vyeo au beji.

Mwanafunzi wa kike, akiwa amevaa miwani na koti jeupe la maabara, akifanya jaribio la kisayansi au mazoezi ya vitendo. Anaonekana akitumia kifaa chenye moto unaowaka kushika kitu kidogo.

Meza iliyojaa vitu vinavyohusiana na uganga au uchawi kama vile mishumaa iliyowashwa, kandi za kuchezea, vitabu vya zamani, chupa zenye vimiminika na viungo mbalimbali.

Daktari wa kiume akiwa amevalia koti jeupe la daktari na tochi kichwani. Ameketi kwenye meza na anaonekana akichunga kifaa cha matibabu. Ana saa ya kahawia mkononi. Kuna karatasi mezani mbele yake na watu wengine wanaonekana nyuma.

Kundi la watu sita, wakiwa wamevalia mavazi maalum meupe ya kujikinga na mabehewa ya kunyunyizia dawa mgongoni, wakitembea kwenye shamba lenye mimea mirefu ya kijani kibichi, labda mimea ya miwa au mazao mengine.

Mwanamke akichunguzwa sikio lake na mutaalamu wa afya anayetumia kifaa cha kupimia usikifu au kufanya uchunguzi ,mwanamke huyo amevaa fulana nyeupe na shingo yake imefunikwa na kitambaa chenye rangi ya bendera Kenya.

Mwanamume akipokea chanjo au sindano nyingine kutoka kwa mfanyakazi mwingine wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa za kujikinga. Mfanyikazi wa afya amevaa pia koti la kujikinga na glavu akimwonyesha kuwa mwanaume huyo kuwa anazingatia usalama.

Mtu mmoja, labda mwanaume akiendesha mtumbwi mdogo wa mbao uliopakia vitu vingi kama vile magodoro, blanketi na mifuko. Mtu huyo amevaa koti jekundu na kofia na anaonekana akipita kwenye maji mengi yaliyofurika, kuashiria mafuriko.

Nguzo ya umeme au simu yenye bango dogo lililobandikwa juu yake. Chini ya nguzo kuna vichaka vyenye majani mabichi. Mwanamume anaonekana mgongoni, akimtazama juu kwenye bango. Inaashiria matangazo ya huduma za jadi au tiba mbadala.

Eneo la chanjo ya Covid-19 , labda katika ukumbi mkubwa au kituo cha afya. Mwanamke mmoja ambaye ni mpokea chanjo, ameketi na kuvaa barakoa na shati. Anashikilia karatasi mkononi mwake huku mtaalamu wa afya, ambaye pia amevaa barakoa na nguo zinazofanana na sare ya matibabu akimpa chanjo kwenye mkono wake wa juu.

Daktari wa meno akimuhudumia mgonjwa. Daktari aliyevaa sare ya samawati na taa kichwani, anashikilia kifaa chenye damu. Mgonjwa aliyevaa shati ya samawati, amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefungua mdomo.

Mhudumu wa afya wa kike, aliyevaa sare ya samawati, akimpa mtoto mchanga chanjo. Mama wa mtoto huyo amemshika mtoto kwa uangalifu. Watu wengine wamekaa nyuma wakifuatilia tukio hilo. Mandhari inaonekana kuwa katika kituo cha afya au kliniki, kukuwa na rafu zenye visanduku nyuma.

Mwalimu au mwezeshaji mwanaume akiwafundisha wanafunzi ndani ya darasa. Wanafunzi wengi wamekaa kwenye madawati yao, wakisikiliza kwa makini. Kila mwanafunzi anaonekana kuwa na bango dogo lenye picha au ujumbe, ambalo linaonyesha huenda kuwa somo maalum au kampeni inayoendeshwa.

Mwanamke, anayeweza kuwa mtaalamu wa tiba ya viungo, akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya viungo. Mwanamke huyo amevaa koti jeupe la daktari na amepiga magoti kwenye mikeka ya mazoezi yenye rangi mbali mbali.

Wanawake wawili katika mazingira kame yenye udongo na miti michache. Mwanamke mmoja anayeweza kuwa mkaazi wa eneo hilo, amevaa nguo za kitamaduni zenye shanga nyingi na ana kichwa kilichofungwa. Amekaa kwenye kiti cha mbao.

Wanaume wawili wakiongea kando ya barabara chini ya jua kali . Mwanaume mmoja amevaa kofia ya pikipiki na barakoa ya samawati. Ameketi kwenye pikipiki iliyobeba chupa nyingi za maji zilizojazwa na kitu chenye rangi ya kahawia.

Mwanamme amelala kitandani au meza ya uchunguzi akiwa amevalia kinyago cha uso. Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe la daktari, anashikilia mguu wa mwanaume huyo, labda akimfanyia mazoezi ya viungo au uchunguzi.

Makaazi duni yaliyojengwa karibu na mto wenye maji machafu ya kahawia, labda baada ya mvua mkubwa. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na matofali ya udongo au mawe na baadhi zimeharibika au kuanguka, zikionyesha athari za mafuriko au uharibifu mwingine.

Aina nne tofauti za virutubisho vya vitamini D3. Kila chupa ina nembo yake inayoonyesha jina la kampuni, kiwango cha vitamini D na idadi ya vidonge. Virutubisho hivi vimetengenezwa kwa ajili ya afya ya mifupa, kinga ya mwili na afya kwa ujumla.

Kambi ya matibabu ya meno, ambapo mtalamu wa meno amevaa koti jeupe na barakoa, anampa huduma ya meno mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha kupimwa. Hii inaonyesha kuwa ni huduma ya meno ya bure inayotolewa kwa ushirikiano wa mashirika mbalimbali.

Mwanamke amevaa barakoa ya samawati na kofia nyeusi, akimsaidia mtoto mdogo ambaye pia amevaa barakoa ya kijani kibichi kunawa mikono. Wako karibu na tanki kubwa la maji la rangi nyeusi lenye nembo za roto na UNICEF.

Wodi ya watoto wachanga hospitalini, ambapo wauguzi wawili wanaonekana wakiwatunza watoto. Mmoja wao amesimama karibu na inkubeta , huku mwingine akishughulikia mtoto mchanga aliyelala kitandani.

Daktari wa macho au mtaalamu wa afya ya macho akiangalia macho ya mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum kinachofanana na darubini. Wote wawili wameketi na daktari amevaa koti jeupe la maabara. Chumba kina kuta za samawati.

Tukio la chanjo au matibabu ya afya kwa mtoto mchanga, labda kampeni ya afya ya umma. Mwanamume mmoja ambaye amevalia kofia yenye nembo ya world health organisation na fulana nyeusi yenye nembo hiyo hiyo, anatoa matone ya dawa au chanjo mdomoni mwa mtoto mdogo.

Mwanamke anayeweza kuwa mama, akiwa amemshika mtoto mchanga mikononi mwake na kumnyonyesha. Mama huyo anatabasamu usoni, akionyesha furaha na upendo kwa mtoto wake. Wako katika chumba kinachoonekana kuwa hospitali au kituo cha afya, chenye kuta za rangi ya samawati na kitanda cha hospitali nyuma yao.

Chumba cha daktari wa meno, ambapo daktari anachunguza au kutibu meno ya mgonjwa. Daktari mwanaume, ameketi na kuvaa koti jeupe la daktari, barakoa na glavu za samawati, akitumia vifaa vya meno mdomoni mwa mgonjwa aliyeegeshwa kwenye kiti maalum cha meno.

Mwanamke labda muuguzi au mama, akitazama mtoto mchanga aliyelala ndani ya mashine maalum hospitalini. Mwanamke huyu amevaa nguo ya samawati na anaonekana akifanya marekebisho au kuangalia kitu kwenye mashine hio.

Kambi ya wakimbizi au makazi ya muda yaliyojengwa kwenye ardhi kame, labda jangwani au eneo lenye ukame. Kuna mahema mengi madogo na makazi ya muda, yaliyotengenezwa kwa vifaa mbalimbali kama vile vitambaa na mabati.

Mwanamme na mwanamke wamesimama mbele ya choo cha nje chenye rangi ya samawati chenye nembo ya fresh life na jua linaloongoza. Wako katika eneo la makazi duni lenye vibanda vya bati upande wa kushoto na barabara chafu upande wa kulia. Anga lina mawingu meupe.

Mwanamke anayeweza kuwa mama, akiwa amembeba mtoto mchanga aliyevaa kofia nyekundu, huku mwanaume aliyevaa vazi la njano na ngao ya uso akimchunguza mtoto au kumpa matone ya dawa mdomoni.

Kundi la vijana na watu wazima, wengi wao wanawake wakishikilia mabango yenye ujumbe kuhusu afya ya hedhi na kukomesha unyanyapaa. Wanaonekana wakiwa katika eneo la wazi, labda soko au kituo cha jamii, chini ya makaazi rahisi ya chuma na mbao.

Wauuguzi wawili katika chumba cha hospitali. Muuguzi mmoja aliyevaa vazi la samawati na kinyago, anashughulika na mtoto mchanga aliyelala kitandani. Muuguzi mwingine, pia amevaa vazi la samawati na kinyago anazungumza na mwanamke mjamzito aliyesimama kando.

Wataalam watatu wa meno wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kinga ya rangi ya samawati na barakoa, wakitoa huduma ya meno kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mmoja wa madaktari yuko karibu na mgonjwa akimhudumia huku mwingine akishikilia vifaa.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa viongozi au wageni mashuhuri wakimtembelea mwanamke aliyelala kitandani hospitalini akiwa amembeba mtoto mchanga. Mwanamke huyu kitandani amevalia shuka lenye rangi za kijani na nyekundu na amefunga mtoto wa kitambaa cha rangi ya waridi.

Kliniki ya meno ambapo madaktari wawili wa meno wanatoa huduma kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Wote wamevalia barakoa za uso na glavu na daktari wa kiume pia amevaa miwani ya kinga. Mgonjwa amekaa akipokea matibabu ya meno, huku vifaa vya meno vikitumiwa.

Mwanamke aliyevaa nguo za samawati akimsaidia mwanamke mwingine aliyelala chini labda akimchunguza tumbo. Wanawake wengine wametazama kwa nyuma. Inaonekana ni tukio la jadi la utunzaji wa afya au uzazi katika mazingira ya nje au kijijini.

Eneo lililokumbwa na maafa makubwa, inawezekana moto au uharibifu mwingine. Majengo yameharibiwa vibaya. Baadhi yameungua na kubomoka. Kila mahali kuna kifusi, majivu na mabaki ya vitu vilivyoharibiwa.

Vitu mbali mbali vilivyo tawanyika kwenye zulia jekundu. Kati kati kuna vitu viwili vinavyofanana na maganda makubwa ya konokono au matunda ya machungwa, yaliyofunikwa kwa nyavu za kijani kibichi au kamba zilizochakaa.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti amevaa maski nyeusi usoni na fulana nyeupe akipokea sindano mkononi kutoka kwa mwanamke mwingine aliyevaa maski na nguo za samawati. Wako nje chini ya hema na kuna viti vingine na mapambo ya puto na riboni nyuma ikionyesha huenda ni katika tukio la chanjo au afya ya jamii.

Mwanamke anayeweza kuwa mama, akiwa ameinama juu ya kitanda cha mtoto mchanga hospitalini. Amevalia shati jeusi lenye vifungo vyeupe na kofia ya kulala ya rangi ya shaba. Anaonekana akimtunza mtoto mchanga, labda akimvalisha nguo au kubadili nepi .

Mwanamume anayevaa kofia ya samawati ya matibabu na barakoa, akiwa amevalia koti jeupe la daktari, akifungasha chupa za dawa kwenye visanduku. Inaonekana kama kiwanda kidogo cha dawa au sehemu ya upakiaji wa bidhaa za dawa.

Chumba cha hospitali. Kwa mbele kuna mgonjwa amelala kitandani amefunikwa shuka jeupe. Katikati ya picha kuna mwanaume ameketi pembeni ya kitanda kingine, ameshika kichwa chake kwa mikono miwili akionyesha huzuni au wasiwasi.

Watoa huduma za afya wakiwa wamevalia sare nyekundu za msalaba mwekundu, wakimsukuma mgonjwa kwenye kitanda cha magurudumu ndani ya jengo la hospitali. Muhudumu mmoja wa afya wa kike aliyevaa koti jeupe na suruali nyeusi, anazungumza nao.

Wanawake watatu wazee wamekaa nje kwenye ardhi yenye udongo. wote wakiwa wamevalia mavazi ya yanayofanana na ngozi ya chui au mchoro wa chui. Wanaonekana wamekusanyika karibu na mimea midogo. Mwanamke wakati ameshika tawi la mmea

Mkono wa daktari wa meno uliovaa glovu ya samawati akitumia kifaa cha kuchimbia au kusafishia meno kwenye mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa anaonekana akipokea matibabu ya meno. Kifaa hicho kina ncha ya fedha na sehemu ya rangi ya zambarau.

Muuguzi au daktari mwanamke akimtunza mtoto mchanga katika mazingira ya hospitali au kliniki. Mwanamke huyo amevaa mavazi ya hospitali ya samawati, ana stetoskopu shingoni, na anaonekana akimfunika au kumpanga mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha kubadili nepi au kumtazama.

Mwanaume aliyevaa sare ya ulinzi na barakoa ya rangi ya samawati, akinawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono kilichowekwa nje. Kituo hiczho kina ndoo kubwa ya samawati na michoro ya mikono, sinki ndogo la kunawia na sabuni ya maji.

Wanawake wawili na mwanamume mmoja, wote wakiwa wamevalia barakoa wakishiriki katika au kusimamia kituo cha kunawa mikono. Mwanamke aliye kushoto amevaa koti jeupe na suruali nyeusi, anaonyesha jinsi ya kunawa mikono kwa kufuata kanuni.

Mwanamke aliyevaa sare nyeupe ya nesi au daktari, akimpatia mtoto mchanga dawa kwa kutumia kijiko kidogo. Mtoto amebebwa na mwanamke mwingine aliyevaa shati ya rangi ya machungwa na samawati ambaye anaonekana akitazama kwa makini.

Mwanamme ambaye anaonekana kua mutaalamu wa tiba ya viungo akimsaidia mgonjwa, mwanamme huyo amevaa fulana ya kijivu na anaonekana akishikilia mguu wa mgonjwa na kunyanyua juu, labda akifanya mazoezi ya kunyoosha misuli au kurekebisha kiungo .

Tukio rasmi la uzinduzi au maonyesho, labda la mradi wa maji au usafi. Wanaume wawili mmoja akiwa amevalia suti nyeusi na mwengine na suti ya kijivu wanaonekana wakikagua vifaa vinavyooneka kama matangi ya maji au vyombo vikubwa vya kuifadhia maji vilivyo chini.

Muuguzi au mhudumu wa afya, amevaa sare ya njano na samawati na barakoa, akimchunguza mtoto mchanga, mama wa mtoto huyo, ambaye pia amevaa barakoa, ameketi karibu na mtoto, akimtazama mhudumu huyo akifanya kazi yake.

Mhudumu wa afya ambaye anaonekana kuwa muuguzi amevaa sare nyeupe akichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mwanamke. Mwanamke huyo ameketi mgongoni kuelekea kamera. Amevaa nguo yenye maua ya rangi ya machungwa.

Chumba cha hospitali au kituo cha afya chenye vitanda vya watoto. Mwanamke na mwanamume, wote wamevaa nguo za kiraia. Wamesimama karibu na kitanda cha mtoto , wakimwangalia mtoto mchanga aliyelala.

Chupa ya dawa au virutubisho vilivyo mwagika, huku vidonge vingi vyekundu vikiwa vimetapakaa kwenye meza ya mbao. Kifuniko cha chupa chenye rangi ya dhahabu kipo karibu na ndani yake kuna kidonge kimoja chekundu.

Mandhari kame na yenye miamba, labda eneo la volkano au jangwa. Katikati kuna mti mmoja mkavu wenye matawi yasiyo na majani, ukisimama pekee yake kwenye ardhi yenye vumbi na mawe meusi yanayo onekana kama lava iliyokauka.

Mhudumu wa afya, aliyevaa miwani na barakoa ya samawati, akiwa amevalia koti jeupe akijiandaa kudunga sindano. Anashikilia chupa ndogo ya dawa au chanjo na sindano, akionekana akichota kioevu. Watu wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamevalia barakoa.

Wauguzi wawili ndani ya wodi ya watoto wachanga hospitalini. Wauguzi hao wote wamevaa sare za samawati na wanamshughulikia mtoto mchanga. Mmoja wa wauguzi, aliye mbele zaidi, anaonekana akishikilia kitambaa au karatasi huku akimtazama mtoto aliyelala kwenye kitanda maalum cha joto.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno huku daktari akitumia kifaa kinachotoa mwanga wa samawati mdomoni wa mgonjwa. Mwanga huo wa samawati unaangaza ndani ya mdomo ya mgonjwa. Inaonekana kama ni matibabu ya meno yanayohusisha kutumia mwanga maalum, labda kwa ajili ya kuimarisha kujaza jino au matibabu mengine ya meno

Moto mkubwa ukiwaka kwenye eneo la msitu au kichaka. Miali mikali ya moto inaonekana ikiteketeza mimea, huku moshi mzito mweusi ukipanda angani. Miti mingine iliyombali inaonekana ikiathiriwa na moshi na moto. Inaonekana ni moto wa porini au msituni.

Wauguzi wawili wa kike wakimtunza mtoto mchanga katika kitengo cha uangalizi maalum kwa watoto wachanga au wodi ya wazazi. Wauguzi wote wamevaa sare za hospitali, kofia ya samawati za upasuaji, barakoa na glavu nyeupe, wakionyesha umuhimu wa usafi na usalama.

Vitu mbalimbali vilivyotawanyika chini, vikiwemo mabaki ya chakula, sigara na vitu vingine visivyoeleweka, vilivyowekwa kwenye sahani nyeupe juu ya kitambaa cheusi na chekundu.

Mwanamke akishika mtoto mchanga aliyevikwa nguo za pinki na kofia nyeupe. Mwanamke huyo amevaa nguo ya rangi ya kijani na anaonekana akitabasamu kwenye kamera. Wako ndani ya chumba kinachoonekana kama wodi ya hospitali, kukiwa na chandaria kilichofungwa juu.

Wanawake wawili wakimwaga maji taka au maji machafu barabarani au kwenye eneo lenye maji mengi. Mwanamke mmoja aliyevalia shati la samawati na jinsi, anamwaga maji kutoka kwenye ndoo. Mwanamke mwingine aliyevalia barakoa na shati la samawati giza, anainama akishika chupa au chombo kingine cheupe labda akifagia au akijaribu kutoa maji.

Kundi la wataalamu wa afya, inawezekana madaktari au wauguzi, wakiendesha shughuli za matibabu ndani ya chumba. Wengi wao wamevaa makoti meupe, barakoa na glavu. Katikati, mgonjwa mmoja anaonekana ameketi au amelala kwenye kiti, akihudumiwa na wataalamu wawili wa afya.

Mgonjwa wa kiume akiwa amevaa miwani ya kinga ya rangi ya machungwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, mtaalamu wa afya wa kike akiwa amevaa sare ya samawati, barakoa ya uso na kofia ya nywele ya samawati anamwangalia mgonjwa na labda akijiandaa kutoa matibabu.